Kundi la watu wakiwemo watoto. Wamaekusanyika karibu na kitanda chenye chandarua .Inaonekana kama tukio la afya au elimu ya jamii labda kuhusu kuzuia malaria. Wafu wamevalia mavazi ya kawahida na mandhari ina miti na majengo.

Malaria prevention tips . Vidokezo hivyo ni: pata chanjo, piga kinga kwa kubeba vitu kama dawa za mbu na nguo za kufunikwa. Kaa umefunikwa labda na chandarua au nguo ndefu. Inaonekana kama picha inayolenga kuelimisha umma kuhusu jinsi ya kujikinga na malaria.

Mwanamke akimwangalia mtoto mchanga aliye lala chini na net ya mbu. Net inaonekana kumkinga mtoto kutokana na mbu, jambo linaloweza kusaidia kuzuia malaria.

Watu kadhaa, wengi wao wakiwa wamevalia barakoa. Wameketi kwenye benchi, ndani ya chumba. Inaonekana kama wanasubiri huduma. Labda katika kituo cha afya, au hospitali. Kwa nyuma, kuna mtu mwingine amesimama, akionekana kuwa anahudumia mtu mwingine. Kutokana na barakoa, inawezekana picha ilipigwa wakati wa janga la Covid 19.

Chumba cha ,ICU katika hospitali ambapo wafanyikazi wa afya aliyevaa PPE kamili anaonekana akishighulikia vifaa vya matibabu karibu na mgonjwa. Kuna vitanda vingine vya wagonjwa chumbani na vifaa vya kimatibabu vinayoonekana.

Wanaume wawili kwenye chumba kinachoonekana kama studio. Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti na kuvalia kofia na mwengine amesimama karibu naye. Wote wawili wanaonekana wanatumia maikrofoni.

Mtaalamu wa afya anayevaa barakoa na sare ya kijani kibichi na nyeupe akimpa sindano mtu mwingine ambaye pia amevaa barakoa. Inaonekana kama ni tukio la chanjo au matibabu katika kituo cha afya. Wanaume wengine wawili wanaonekana wamesimama nyuma wakionekana wakisubiri zamu yao au kufuatilia tukio hilo. Kuna pia bango au skrini inayoonekana nyuma.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia koti jeupe na barakoa akimchoma mtu sindano, kwenye bega. Kuna watu wengine nyuma yao. Inaweza kuwa tukio la chanjo, au huduma nyingine ya matibabu.

Mgonjwa, amelala kitandani, hospitalini. Akiwa na kifaa cha matibabu, karibu naye. Rangi za ukuta, ni bluu, ya kitanda ni cha rangi ya kahawia, isiyokolea.

Bendera inayosomeka, kushirikiana kutibu vikope kuzuia upofu. Chini yake, kuna nembo za mashirika tofauti. Kushoto kwa bendera, kuna watu wamesimama, kwenye eneo, lenye mchanga. Na kuna mtu mmoja, karibu na kamera, iliyo juu ya tripod .

Gari jeupe, lililobadilishwa, kuwa kliniki ya rununu. Lory hilo, lina nembo, ya Beyond Zero , na pia maneno, Mobile Clinic , yaliyoandikwa ubavuni. Kuna picha ndogo, katikati, inayoonekana kuwa daktari, akimhudumia mtoto.

Lori nyeupe ya beyond zero mobile clinic ikiwa na ngazi zilizowekwa, kwenye mlango wake kuna makuta ya rangi mbalimbali na watu wachache wamesimama karibu nalo. Inaonekana kama kliniki inayo tembea au kituo cha afya cha simu.

Lori la Beyond Zero Mobile Clinic likiwa limeegeshwa. Inaonekana kuna watu wamesimama na wameketi karibu na gari hilo, wengine wakiwa na barakoa. Inaweza kuwa kliniki hiyo inatoa huduma za matibabu katika eneo hilo.

Kliniki ya rununu iitwayo Beyond Zero Mobile Clinic. Watu wanne wanaonekana wamesimama karibu na kliniki hiyo. Mwanaume mmoja anashuka kutoka kwenye ngazi ya kliniki huku mwanamke mmoja akionekana nyuma yake ndani ya kliniki. Wanaume wawili wamesimama chini karibu na zulia jekundu. Inaonekana kama tukio rasmi au uzinduzi wa kliniki hiyo ya rununu.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero iliyosimama chini ya miti. Watu kadhaa wamesimama kwenye foleni nje ya kliniki wakisubiri huduma. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Mtu aliyevaa shati la kijani lenye maandishi meupe yanayosomeka, community health volunteer. Mtu huyo anaonekana amebeba mtoto mdogo mgongoni. Mtoto anaonekana kuwa mchanga na amevalia nguo zenye michoro. Mandhari nyuma yamefichwa kidogo lakini yanaonekana kuwa nje. Picha inaashiria shughuli za kujitolea zinazohusiana na afya ya jamii.

Gari kubwa jeupe lililobadilishwa kwa kliniki ya rununu, kuna maandishi beyond zero mobile clinic na pia nembo ya beyond zero yenye upinde wa mbua, picha inaweza kuonyesha huduma za afya zinazotolewa.

Watu kadhaa wakiwemo wanawake na watoto wakiwa wamekusanyika karibu na gari jeupe lenye nembo ya Beyond Zero Mobile Clinic . Gari linaonekana kuwa kiliniki ya rununu na baadhi ya watu wanaonekana wakishuka au kupakia vitu. Mandhari inaonekana kuwa ya nje na yenye vumbi au matope.

Ni sehemu karibu na maji labda ziwa au bwawa. Amevalia shati jeupe refu na suruali nyeusi. Mkono wake wa kushoto umeinuliwa juu, akionekana akipunga mkono. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mawingu, yakionekana kwenye maji na milima kwa mbali kwenye picha kamili yenye asili.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero ikitoa huduma. Watu kadhaa wako nje ya kliniki, wakiwemo wanawake, wanaume na watoto. Mmoja wa wanaume anaonekana akiwa amevalia koti la daktari, ikionyesha utoaji wa huduma za afya. Kuna viti vya magurudumu karibu na wengine, labda kuashiria wagonjwa. Picha inaonyesha shughuli za kliniki ya rununu katika jamii.

Watu saba wazima na mtoto mchanga hospitalini. Mwanamke mmoja anashikilia mtoto na watu wawili wamesimama karibu. Wanaume wawili wamevaa suti na wanawake wawili wamevaa nguo za kawaida. Inaonekana kama tukio la furaha labda baada ya kuzaliwa kwa mtoto.

Lori jeupe ambalo limepambwa na mapambo ya rangi ya pinki na nyeupe likionyesha linaweza kutumikakwa kwa hafla maalumu au kama gari ya huduma ya simu, lori hilo linaonekana lipo nje labda limeegeshwa chini ya miti kuna ngazi ndogo iliyoshushwa kutoka upande wa gari ikionyesha uwezo wake wa huduma za rununu.

Kliniki ya rununu nyeupe. Alama ya msalaba wa buluu inaonekana kwenye upande wake. Watu kadhaa wakiwemo aliyekuwa gavana wa Murang'a Mwangi Wa Iria wamekusanyika karibu na kliniki. Baadhi ya watu wanaonekana wakiingia au kutoka kwenye kliniki na kuna viti vyekundu vilivyowekwa mbele. Mazingira yanaonekana kuwa nje katika siku iliyo wazi.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero , ikiwa na watu watatu wameketi nje, mbele ya meza nyeupe. Kliniki na msalaba wa blue na bendera ya Beyond Mobile Clinic umetundikwa upande wake.

Maeneo ya chini na juu ya mtu yakiwa na mabaki. Meno yanaonekana kuwa na madoa ya manjano au kahawia. Sehemu ya juu na ya chini ya picha karibu kufanana zikionyesha meno yale yale.

Uso wa mtu akitabasamu labda mwanamke na macho yake amefumba. Ana meno meupe na tabasamu pana. Ngozi yake inaonekana kuwa nyeusi na kuna mwangaza usoni mwake labda kutokana na mwanga wa jua. Hali ya picha inaonekana kuwa ya furaha na utulivu.

Daktari wa meno akiwa amevaa glovu nyeupe na nguo ya buluu akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa amelala chini na mdomo wake umefunguka. Daktari anatumia vifaa vya meno ndani ya kinywa chake. Inaonekana kama utaratibu salama wa meno unafanywa.

Zana za meno zilizo pangwa kwa usawa kwenye uso wa samawati. Zana hizi ni pamoja na kioo cha meno, vipimaji na vyombo vingine mbalimbali vinavyotumika katika uchunguzi na matibabu ya meno.

Kinywa kilicho wazi na meno yaliyokosekana hasa katikati ya taya ya juu. Meno mengine yaliyosalia yanaonekana kuwa yamebadilika rangi labda kutokana na madoa au uharibifu. Chini ya picha kuna maneno missing teeth na beautiful smiles begin here yakipendekeza kuwa picha inatumiwa kuelezea tatizo la kukosekana kwa meno au labda kutangaza huduma ya meno.

Zana nne za msingi za meno zikiwa zimewekwa kwenye sehemu ya zambarau. Kutoka kushoto kuenda kulia zana hizo zinaonekana kuwa kishika pamba, chombo cha kuchunguza na kioo cha mdomo. Zana hizo zinaonekana kuwa za chuma, zikimeta na ziko katika hali nzuri zikionyesha usafi na utayari kutumika.

Picha ya X-ray, ya meno, kwenye skrini ya kompyuta. Mtu anaonyesha eneo fulani, kwenye meno ya juu, upande wa kushoto wa picha. Meno mengi, yanaonekana kuwa yametibiwa, kwa kujazwa au kutengeneza.

Sehemu ya chini ya uso wa mtu ikionyesha mdomo na kidevu. Mtu huyo ana tabasamu pana ikifichua meno ya juu na ya chini, ambayo yanayoonekana kuwa na rangi nyepesi. Mdomo unaonekana kuwa na rangi nyeusi na kuna mistari ya wima inayoonekana kwenye picha.

Mtu akijaribu kuzima moto mkubwa wa nyasi kwa kutumia tawi. Moto unaonekana kuenea kwa kasi katika eneo kubwa la nyasi kavu na moshi unapaa angani. Mtu huyo amevalia nguo nyepesi na anaonekana akipambana na moto kwa nguvu zake zote.

Eneo lililofurika. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye maji ya kahawia yaliyotuama yakifikia magoti yao. Majengo yamezungukwa na maji yakipendekeza uharibifu au usubufu mkubwa. Mbele ya picha, mwanamke aliyevaa nguo nyeusi na sketi ya maua, akiwa amesimama ndani ya maji.

Eneo lilio jaa maji, watu kadhaa wakiwemo watoto na watu wazima, wamesimama ndani ya maji hayo ambayo inaonekana kuwa mrefu hadi magotini au kiunoni mwao. Kuna mabaki ya kile kinacho onekana kuwa mashua au kitu kingine cha majini pande ya kushoto, nyuma majengo yanaonekana nusu yamezama ya kionyesha adhari za maji.

Gari la msalaba mwekundu likipitia njia yenye matope na maji. Gari hilo lina rangi nyeupe na alama nyekundu za msalaba likiashiria shughuli za kibinadamu. Kwa mbele kuna kizuizi cheupe na chekundu kinachoashiria labda eneo la lililofungwa au hatari. Mandhari inaonekana kuwa vijijini au porini.

Janga la mafuriko njini Kenya. Juu kuna picha ya watu wawili karibu ya tanki ya maji. Na chini kuna hema kadhaa zilizo zimikwa kwenye ardhi. Pia kuna mbuzi mdogo anayetembea karibu na hema. Maneno Kenya Flood Response yanaonekana wazi katikati ya picha. Nembo ya CWS pia inaonekana chini kulia.

Watu wakiwa wamesimama ndani ya maji mengi yaliyotuama, yaliyochafuka na kuwa mekundu labda kutokana na matope watu hawa wako katika eneo linalo onekana kuwa makazi duni ya nyumba zilizowekwa kwa mabati na maji yamewafikia magoti au zaidi.

Gari ya kubebea wagonjwa, ni nyeupe ina mistari miekundu na nyeusi kwa upande, ina taa za dharura nyekundu juu ya paa. Kwa upande wake imeandikwa emergency medical services ikiwa ya alama ya msalaba mwekundu.

Mafuriko makubwa. Wanaume kadhaa wako ndani ya maji wengine wakiwa wamevalia mavazi mekundu yanayoashiria kuwa wanaweza kuwa wafanyakazi wa uokozi wa kujitolea. Mmoja wao anaonekana akibeba mtu mwingine labda kumuokoa kutoka kwenye maji. Kwa nyuma kuna majengo au makazi yaliyofurika, yanaonekana kuwa katika hali mbaya.

Lory kubwa la zimamoto, nyekundu na nyeupe, likiwa limeegeshwa nje. Unaonekana kama gari la amri, au la uokoaji. Ukiwa na maneno Fire and Rescue na Emergency Response , yaliyoandikwa ubavuni. Pia kuna namba, ishirini na nane, na neno fire , likionekana mbele ya gari.

Mandhari ya usiku ambapo kuna moto mkubwa unaowaka ukitoa mwanga mwekundu unaotawala. Kuna watu kadhaa wamesimama mbele ya moto huo. Baadhi Yao wanaonekana wamevaa sare zinazofanana na wafanyakazi wa huduma za dharura na waokoaji. Hali inaonekana kuwa ya dharura au janga kutokana na ukubwa wa Moto.

Watu kadhaa wakipitia mafuriko makubwa ya maji yenye rangi ya udongo, labda kutokana na mvua makubwa au mto kufurika. Watu wanaonekana wakisaidiana, baadhi yao wamevaa fulana nyekundu zinazoashiria kuwa wao ni wanachama au shirika la kutoa msaada kama vile msalaba mwekundu.

Watu watatu wakitembea kwenye maji mengi yaliyotuama, labda kutokana na mafuriko. Wawili kati yao wanaonekana kumsaidia mtu wa tatu kuvuka maji. Mandhari inaonekana kuwa makaazi ya watu.

Jumba lililozugukwa na maji ikionyesha hali ya mafuriko. Jengo hilo lina paa la kijani kibichi na kuta za rangi ya kijivu. Likisimama katikati ya maji iliyotuama. Kuna mimea iliyozama kidogo mbele ya jengo na anga lina mawingu meupe.

Watu wawili, mmoja akiwa amevaa shati la buluu akionekana kuandika na mwingine labda mwanamke akiwa amevaa nguo zenye rangi nyekundu na kujitia shanga akitabasamu kwa furaha. Inaonekana kama ni tukio la kijamii au la kikazi lililofanyika nje, labda katika eneo la vijini na kuna watu wengine kadhaa wakiwa wamekaa chini nyuma yao.

Mpiga mbizi akiwa na ndani ya aquarium kubwa akizungukwa na samaki wengi wa rangi mbalimbali. Mwanga wa buluu unajaza maji na kuna miamba chini.

Mandhari nzuri ya mashamba makubwa la kijani kibichi ya chai yakienea mbali. Chini ya anga la jua linapozama au kuchomoza. Anga ni la rangi ya bluu na machungwa hafifu huku mawingu mepesi yakipamba upeo wa macho. Mbali kuna miti michache inayoonekana. Picha inatoa hisia ya utulivu na uzuri wa asili.

Kundi la watu wanao safisha eneo la soko watu wengi wanatumia majembe na vyombo vingine kusafisha takataka na udongo. Nyuma yao kuna majengo yanayo onekana kuwa na maduka.

Kituo cha matibabu. Watu kadhaa wamesimama nje ya mlango na mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Gari la aina ya Nissan, linaonekana kama gari la wagonjwa, limeegeshwa mbele ya jengo. Mandhari inaonekana kuwa hospitali, au kituo cha afya, chenye shughuli nyingi.

Friji zilizopangwa kwa wima zikonekana kuwa chakavu na labda hazitumiki. Friji ya juu na ya kati ni ndogo huku ya chini ikiwa kubwa kidogo. Zote zina milango na mipini. Zimezungukwa na vitu vingine visivyoeleweka na labda ziko katika chumba cha kuhifadhi au karakana.

Nyumba, kinachoonekana kuwa cha huduma au maabara, chenye sakafu ya rangi ya kahawia, isiyo na madoa. Kuna meza ndefu, iliyojaa vifaa. Ikiwemo mashini nyeupe, na nyekundu upande wa kulia, na vyombo vyeusi, na vyeupe kushoto. Chini ya meza, kuna madumu kadhaa meupe, kijivu na bluu, yakionyesha kuwa chumba hiki kinaweza kutumika kuhifadhi kemikali, au vifaa vingine.

Shabiki wa umeme kwenye sakafu na vigae. Mtu anaonekana akishika sehemu ya nyuma ya feni na inawezekana anaweka au kutoa kitu, labda barafu, ingawa barafu haionekani wazi. Pembeni, kuna kitu kinachofanana na meza au kabati la mbao.

Kifaa cha Edan iM3 Vital Sign Monitor kikiwa kimeunganishwa na mgonjwa amelala kitandani. Kifaa hicho kinaonyesha nambari ambazo zinaweza kuwa mapigo ya moyo, shinikizo la damu na kiwango cha oksijeni mtawalia.

Chumba chenye sakafu ya vigae vilivyochakaa na kuta zisizo na mapambo. Kuna kifaa kikubwa cheupe kinachoonekana kama mashine ya matibabu au viwandani kimewekwa karibu na ukuta. Pia kuna kabati ndogo jekundu upande wa kushoto. Vifaa vingine vinaonekana pembeni kwenye sakafu.

Mapipa mawili marefu nyebamba ya rangi ya samawati na nyeupe. Mapipa yote yana vifuniko vilivyopinda, vinawezekana ni mapipa ya taka labda ya usafi wa kike.

Kifaa cha kielektroniki, labda mashine ya Tens, chenye vijiti viwili vya kuthibiti na vitufe kadhaa kikiwa kimeunganishwa na nyaya nyekundu na nyeusi. Kimewekwa juu ya uso wa mbao.

Chupa kubwa nyeupe yenye maandishi mekundu. Chini yake kuna maelezo kuhusu matumizi yake, kuhifadhi tishu, matumizi ya kimaabara na matumizi ya mifugo pia inaonya kuweka mbali na watoto na wanyama na inasema matumizi ya nje pekee.

Mitungi minne ya gesi labda oksijeni zimepangwa kwa urefu tofauti kwanzia mrefu zaidi kushoto hadi mfupi zaidi kulia. Zote zina rangi nyeusi na zina vali juu. Zimesimama kwenye sakafu na vigae ndani ya chumba.

Kifaa cheusi cha kusaidia goti ambacho kimeweza kurekebishwa na kina wazo mviringo katikati ya goti. Kinaonekana kuwa kimetengenezwa kwa nyenzo laini, labda neuprin na kina kamba za kufunga.

Wanafunzi au wafanyikazi wakiwa wameketi kwenye dawati wakishughulika na karatasi mbalimbali. Kuna kompyuta au kifaa mingine cha eletroniki karibu nayo. Dawati inaonekana kuwa na vitu mingi ikiwemo karatasi za rangi tofauti, kama vile bluu na njano. Vitu vingine vya kibinafsi vinaonekana nyuma.

Kicheuzi cha mgonjwa kinachotumika kufwatilia viashiria muhimu ikiwa kwenye stendi ya magurudumu tayari kwa matumizi katika hospitali au kliniki. Skrini inaonyesha DEMO ikionyesha iko katika hali ya onyesho.

Chupa ya plastiki yenye ujazo wa lita kadhaa, iliyojaa kimiminiko cha rangi ya kijani. Inaonekana kuwa na lebo iliyo na maandishi na alama za hatari. Inaweza kuwa bidhaa ya kusafisha au kemikali nyingine.

Kifaa cha X-ray labda general electric mobile x-ray kikiwa kimehifadhiwa au kimefungwa na kuna kamba au mikanda inayoishikilia. Sehemu ya chini ina rangi ya buluu.

Gari la wagonjwa au ambulance jeupe likiwa limeegeshwa nje. Nyuma ya gari kuna jengo na mtu aliyeketi chini ya mti au kivuli kingine. Mandhari inaonekana kuwa ya nje na kuna mimea au vichaka karibu.

Mashine ya maabara inayofanana na Huemaster mia moja, ikiwa imewekwa kwenye meza ya maabara. Inaonekana kuwa katika mazingira ya ndani na kuna vifaa vingine viliowekwa karibu nayo.

Viti viwili ya magurudumu vilivyoharibika vikiwa vimesimama karibu na ukuta. Pia kuna kifaa kinachofanana na meza ya hospitali. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa bustani yenye mimea.

Mizani nyeupe ya kupimia watoto, ikiwezekana aina ya Topcon kids digital baby scale au Apgar Topcom . Juu ya mezani kuna cheti kinachosoma The Nutrition Department . Mizani imewekwa juu ya uso mweusi.

Kifaa cha matibabu kinachotumika kutoa dawa kwa njia ya mvuke kikiwa na vifaa vyake kama barakoa na mirija. Kifaa kimefungwa kwenye carton na kuashiria labda ni bidhaa mpya au inayosafirishwa.

Eneo la kazi pengine katika kituo cha afya. Juu ya meza ya chuma isiyo na madoa, kuna sanduku la pro gloves , na chupa kadhaa za vivoevu. ikiwemo chupa ya kusafisha mikono, juu ya meza kumezunguka maboksi ya plastiki yenye rangi tofauti, yaliyojazwa na vifaa mbalimbali labda dawa au vifaa vya matibabu.

Mguu wa mtu ukiwa na kifaa cha nje cha kurekebisha mifupa au external fixator ukiwa umelala kitandani hospitalini. Kuna dripu inayounganishwa na mkono wa mtu huyu na pia mashine mengine ya kimatibabu karibu na mguu.

Seti ya vyombo vya upasuaji zikiwemo makasi, farisi na vifaa vingine vilivyopangwa kwenye meza nyeusi karibu na tray ya chuma cha pua na bakuli lenye umbo la figo.

Watoto wawili wanaonekana wamesimama kwenye rundo la, takatakwakitazama mazingira yenye makazi duni labda kama mtaa wa mabanda.

Mwanaume mweusi ameketi, akiwa ameshikilia simu yake na kufunika uso wake kwa mkono mmoja, akionyesha kama ana huzuni au amechanganyikiwa, anaonekana amevaa shati ya rangi ya blue na miwani.

Dawa inayoitwa Dexazone . Ni kwa ajili ya kutibu hali ya kuvimba na inakuja katika chupa cha milliliter hamsini, ndani ya katoni . Inaonekana kuwa dawa ya mifugo ikionyesha picha za ng'ombe na kondoo.

Chupa la sanduku la dawa liitwayo, acromol-p. Dawa hii ina ladha ya embe na inakuja katika ujazo wa mililita sitini. Kwenye sanduku kuna picha ya mtoto mchanga.

Kisanduku cha dawa ya kutuliza maumivu na homa kwa watoto. Kisanduku kina rangi ya pink na nyeupe, na maandishi yanaoonyesha kuwa inafaa kwa maumivu na homa kutokana na maambukizi ya sikio, homa na mafua, chanjo, maumivu ya kichwa na maambukizi ya utotoni. Ni kwa ajili ya watoto wenye umri wa mwezi mmoja na kuendelea.

Chupa ya chanjo ya BCG ambayo hutumika kuzuia kifua kikuu. Chupa ina logo iliyoandikwa vaccine BCG na maelekezo ya matumizi.

Kisanduku cha dawa kinachoitwa Dentamol, kina picha ya jino na mizizi yake kushoto. Kisanduku kina maandishi yanaonekana kuwa maelezo ya dawa lakini ni magumu kusoma kutokana na ubora wa picha.

Chumba cha maonesho vifaa vya hospitali, vitanda na mashine vilivyotadawa na mozart bet , huku mtu mmoja akihudumia. Inaonekana kama mpango wa msaada au mchango wa vifaa hivi.

Mtoto akipokea chanjo ya polio kwa mdomo. Mtu mzima anaonekana akimpatia mtoto matone kutoka kwenye chupa ndogo. Mtoto anaonekana akipokea chanjo hio akiwa amelala chali na ana nywele nyeusi. Chanjo ya polio kwa mdomo ni njia ya kawaida na muhimu ya kuzuia ugonjwa huu hatari.

Kundi la watu wameketi au kusimama kwenye nyasi kavu nje ya jengo. Mwanamke mmoja amesimama katikati ya picha akiwa amevaa fulana nyekundu na sketi nyeusi. Wengine wameketi chini baadhi wakiwa wamebeba watoto wadogo. Mandhari inaonekana kuwa katika eneo la vijijini au shule.

Watoto watatu ambao wanaonekana kuwa mapacha walioungana wakishikiliwa na watu wazima watatu. Watoto wamelala blancheti yenye miraba miraba na kuna nguo zenye rangi mbali mbali karibu nao. Watu wazima wamevaa mashati meupe.

Mgonjwa akiwa kitandani hospitalini. Amevaa barakoa na kofia. Mhudumu wa afya anamshika mkono mgonjwa kwa upole, akionyesha utunzaji na faraja. Picha inatoa hisia ya huruma na msaada wa kimatibabu.

Mtu akifanya kipimo cha damu kwa kuchoma kidole cha mtu mwingine labda kwa kutumia lanseti huku wote wawili wakiwa wamevaa glavu. Inaonekana kama utaratibu wa matibabu au uchunguzi.

Mwanaume anayenanawa mikono kwenye kituo cha kunawia mikono kinachotumia miguu. Kituo hicho kina rangi ya buluu na kijani kibichi. Kuna mtu mwengine nyuma yake anayevaa barakoa. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje na kuna majengo mengine nyuma.

Mwanamke mzima na watoto wanne wakiwa wameketi kwenye meza. Inaonkekana kama darasa au kituo cha kulelea watoto kutokana na mapambo ya kupendeza ukutani. Watoto wanachora au kuandika kwenye karatasi huku mwanamke huyu akiwa ameinama akiwasaidia au kuwaangalia. Wote wanaonekana wamejishughulisha na kazi zao.

Watoto wawili, labda mvulana na msichana wakitumia kituo cha kunawa mikono chenye rangi ya kijani. Wote wawili wamevaa barakao, kuashiria umuhimu wa usafi na labda kuzingatia tahadhari za kiafya. Inonekana kama wako nje, labda karibu na barabara au eneo lenye watu.

Baiga la mtoto mdogo. Kuna chunusi au kipele kidogo kilichowaka kwenye ngozi ambayo inaonekana kuwa na ukavu kidogo au ngozi iliyochanika. Ngozi ya mtoto inaonekana kuwa nyororo na nyekundu.

Mikono miwili ikiwa inaanza kunawa chini ya maji yanayotoka kwenye bomba. Mkono mmoja unaonekana umeshika mwingine kana kwamba ni katika mchakato wa kusugua au kusafisha. Maji yanatiririka ndani ya sink la jikoni.

Wanafunzi kadhaa, wakiosha mikono yao, nje ya jengo linalofanana na shule. Kila mwanafunzi, anaonekana akitumia chombo cha kijani, kilichowekwa kwenye stendi, ambacho kinaonekana kuwa na bomba la maji, kwa ajili ya kunawa mikono. Baadhi ya wanafunzi, wamevaa barakoa.

Kituo cha kunawa mikono kinachobebeka. Kuna ndoo ya bluu kwa ajili ya maji, sink ya bluu ya chini na kishikilia sabuni. Inaonekana imetengenezwa kwa chuma au mbao nyepesi.

Mke amevaa barakoa nyeupe akitumia simu yake karibu na mabomba ya maji. Kuna chupa za manjano chini, ikiwezekana anachukua maji au kupiga picha shughuli hiyo. Dirishani, nyuma yake, kuna mtu mwengine labda mwanaume, amevaa barakoa ya buluu. Inaonekana ni eneo la kutolea maji au shule.

Mguu wa chini wa mtu wenye rangi ya kahawia ukiwa na eneo lililotiwa alama au mduara wa mviringo karibu na kifunda cha mguu. Eneo hilo linaonekana kuwa na rangi nyeusi kidogo ikilinganishwa na sehemu nyingine ya mguu.

Mashine ya mazoezi yenye vifaa vingi ikiwemo sehemu ya kubeba uzito na benchi inayoweza kurekebishwa. Inaonekana kama mashine ya kisasa ya mazoezi ya nguvu.

Mashine ya mazoezi nyeusi ya kuinua uzito yenye kiti cheusi na fremu ya chuma, inaonekana kama mashine ya kufanyia mazoezi ya kifua na mgongo.

Wachezaji wa raga uwanjani mchezaji mmoja akipiga goti na anonekana akipokea msaada kutoka kwa mtu aliyevaa koti lenye neno medic mgongoni ambaye pia amepiga goti karibu naye. Wote wawili wamevaa nguo za raga.

Mguu ulio valia kiatu cha michezo chenye rangi ya kahawia chungu kikiwa kimetua kwenye nyasi. Mikono miwili inaonekana ikishika kifunda cha mguu.

Mshine ya zoezi ya uzane, labda bicep na triceps enye pinde nyeusi na sehemu za chuma nyeusi, inaonekana kuwa na utaratibu wa kupakia sahani kwa uzani na kuna sehemu ya kushikilia uzani upande.

Mwanaume anayeweza kuwa bondia hodari akiwa amejifunga mkono wake wa kulia na kamba nene. Anaonekana kuwa kwenye uwanja wa wazi na kuna umati wa watu nyuma yake wakishuhudia tukio hilo. Jengo la ghorofa mbili linaonekana kwa mbali.

msitu au eneo lenye miti mingi na majani ya kijani kibichi. Mwangaza wa jua unaonekana kupenya kupitia miti na kuunda vivuli chini. inaonekana kama mandhari ya asili, labda ni bustani.

Mmea wenye majani makubwa ya kijani kibichi, na yenye umbo la moyo, majani inaonekana kuwa na mishipa iliyotamkwa. Mandhari nyuma yanaonyesha mimea mingine na miti, ikionyesha mazingira ya asili.

Mmea wenye majani marefu ya kijani kibichi yaliyonyauka kiasi, labda kutokana na ukame au ugonjwa. Mmea upo kwenye mazingira ya asili ya nyasi na miti mingine kwa nyuma. Mwanga unaashiria kuwa ni mchana.

Mmea wenye majani mabichi yaliyofunikwa na vumbi au ukungu. Baadhi ya majani ni madogo na yametanda chini huku mengine yakiwa makubwa na yameinuka. Mwangaza unaonekana ukipita kwenye majani ukitengeneza vivuli. Hakuna maua au matunda yanayoonekana wazi.

Mti mkubwa wenye majani mengi ya kijani kibichi na matawi yaliyosongamana ukiwa umepigwa katika mazingira ya nje yenye mwanga na jua. Inaonekana kama mti wa matunda pengine mchungwa au mpera.

Shamba lenye mimea mirefu, pengine mahindi au mimea mingine inayofanana chini ya anga safu ya buluu. Baadhi ya mimea inaonekana kukauka au kuwa na rangi ya kahawia, ikionyesha huenda imekomea au imepita ukame. Mbele, kuna mmea mmoja mrefu wa kijani unaojitokeza.

Mmea mwenye majani mapana ya kijani kibichi, na huenda unaanza kukunja kidogo. Unaonekana umepandwa nje katika udongo na kuna mwanga wa jua unaopenya kutoka upande.

Bustani yenye mimea mingi yenye majani mabichi inaonekana kuwa na nuru ya jua ikipenya kutoka juu. Kuna miti mirefu nyuma. Mapicha yamepigwa kwa mtindo wa wima.

Mandhari ya bustani yenye mimea mingi, mbele kuna mimea yenye majani mabichi na maua ya manjano ikiunda safu ya kwanza ya picha. Nyuma yao kuna eneo la wazi labda shamba ikifuatiwa na miti au vichaka vingine kwa mbali. Anga ni ya bluu na wazi, ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Kundi la mimea yenye majani mengi ya kijani kibichi, ikiwezekana vichaka au miti midogo, inayokuwa kwenye udongo wazi na mwanga wa jua, huku miti mingine mikubwa na anga zikionekana juu.

Kundi nene la nyasi ndefu za kijani na mimea mingine. Mwanga juu unapenya katikati ya majani. Mimea inaonekana kuwa ya porini na isiyopangwa na majani mengine yaliyokauka na kahawia yamechanganyika humu. Jambo linaloashiria mazingira ya asili ya nchi.

Mmea wenye majani makubwa unaofanana na tumbaku; ikiwa umepandwa na maua yenye rangi ya kahawia yanaonekana kwa mbali. Hali ya anga inaonekana kuwa tulivu.

Mmea wenye maua ya njano au kahawia, una majani mengi ya kijani kibichi. Maua yamepangwa katika makundi marefu. Mandhari nyuma yanaonekana kuwa na miti mingine au mimea. Yakionyesha mazingira ya asili, labda bustani au eneo la wazi.